Mkufunzi wa elimu ya watu wazima, akiwa anatoa elimu kwa wanufaika wa mpango huo katika eneo la wazi. Huku akiwa ameweka mabango mbalimbali, huku wanafunzi wa mpango huo wakiwa wamekaa katika viti vya bluu.

Mkufunzi wa elimu ya watu wazima, akiwa anatoa funzo la ushonaji kwa kutumia mashine ya ushonaji ya kisasa kwa wanufaika wa mpango huo wanaomsikiliza kwa makini.

Mhadhiri wa elimu ya watu wazima akiwa anatoa somo mbele ya wanafunzi waliohudhuria darasa hilo, wakiwa wameketi katika madawati ya mbao na kunakili maelezo hayo.

Mwalimu wa elimu ya watu wazima, akitoa mafunzo kwa wanufaika wa mpango huo, walioketi katika dawati refu, wakimsikiliza kwa makini.

Mwalimu wa mafunzo ya elimu ya watu wazima akiwa katika hema au banda la maonyesho akitoa elimu kwa wanufaika wa mpango huo waliomzunguka wanamsikiliza kwa makini.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wa jinsia ya kike na ya kiume wakiwa ndani ya bwalo kubwa wamekusanyika, wengine wakiwa wameketi na wengine wamesimama wakipata na kufatilia mafunzo yanayotolewa.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wa jinsia mbalimbali ya kike na kiume, wakiwa wanapatiwa mafunzo na mkufunzi juu ya matumizi ya kifaa cha kielektroniki kilichopo mbele yao.

Wanufaika wa elimu ya watu wazima, wakiwa wamesimama kwa pamoja ili kupata picha, kama sehemu ya kumbukumbu. Huku mbele yao kukiwa na meza iliyosheneni vitu mbalimbali, kama vile; komputa mpakato, vikombe vidogo pamoja na makaratasi.

Mwalimu wa mpango wa elimu ya watu wazima akiwa anatoa somo kwa wanufaika wa mpango huo ndani ya darasa, ambalo kuta zake zimepambwa kwa chati pamoja na mabandiko ya matangazo mbalimbali.

Wanufaika wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi katika meza wakijadiliana na wakipata mafunzo kutoka kwa wakufunzi wao, ndani ya chumba chenye kuta za rangi ya maziwa, pamoja na viti vilivyopangwa nyuma yao vya rangi nyeupe.

Wanafunzi wa mafunzo ya elimu ya watu wazima, wakiwa wamemzunguka mkufunzi wao, aliyesimama katika yao akitoa mafunzo kwao ndani ya hema jeupe la maonesho mbalimbali.

Wanufaika wa mpango wa elimu ya watu wazima, wakiwa wanamsikiliza mkufunzi wao aliyekatikati yao, akitoa maelekezo kwao, kwa kutumia kalamu na karatasi.

Mnufaika wa mpango wa elimu ya watu wazima, akiwa katika moja ya mafunzo ya mpango huo, akiwa anaandika katika ubao mweusi kama sehemu ya mafunzo yake, ndani ya darasa lenye wanafunzi wengine pamoja na mkufunzi wao.

Wataalamu wa elimu ya watu wazima wakiwa wanatoa mafunzo juu ya mfumo wa umeme katika hema la maonyesho lililohudhuriwa na watu mbalimbali.

Mhadhiri wa elimu ya watu wazima, akiwa anafundisha katika darasa la watu wazima waliokaa katika madawati yaliyotengenezwa kwa samani ya mbao.

Watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wameketi ndani ya darasa wakipatiwa mafunzo ya elimu ya watu wazima huku wakisikiliza kwa makini.

Mkufunzi wa elimu ya watu wazima, akiwa anamfundisha mmoja wa wanufaika wa mpango huo kusoma na kuandika, kwa kutumia kitabu chenye picha na maandishi.

Wanufaika wa mpango wa elimu ya watu wazima walioketi katika viti vya rangi ya bluu na nyekundu, wakiwa wameketi wakimzunguka mkufunzi anayetoa somo kwa kutumia projekta iliyoko mbele ya darasa hilo.

Msomaji na mpenzi wa vitabu akiwa katika duka la vitabu lenye rafu ndefu nyeupe zilizosheheni vitabu vya mbalimbali na maudhui mbalimbali akichagua kitabu ili apate kusoma.

Mteja na mpenzi wa usomaji wa vitabu, akiwa katika duka la vitabu, lenye rafu nyeupe ndefu lililosheheni vitabu mbalimbali, akichagua vitabu kwa ajili ya kwenda kusoma.

Miundombinu mbalimbali ya michezo ya watoto, iliyonakshiwa kwa rangi za mvuto, ikiwa nje ya majengo ya madarasa ya shule ya chekechea na uleaji wa utu kwa watoto.

Mzazi wa mwanafunzi wa shule ya chekechea na malezi ya kutwa. Akiwa na shule hiyo yenye kuta zilizo pambwa, kwa michoro mbalimbali ya wanasesere kwa ajili ya mvuto kwa watoto.

Miundo mbinu ya michezo ya watoto katika shule ya chekechea na malezi ya kutwa ikiwa nje. Ikiwa imenakshiwa kwa rangi mbalimbali za mvuto kama vile nyekundu, bluu, udongo na kijani.

Mzazi wa mtoto akiwa nje ya jengo la shule ya chekechea na malezi ya kutwa, lenye kuta zilizochorwa michoro mbalimbali ya wanasesere kwaajili ya mvuto kwa watoto.

Sehemu ya nje ya shule ya chekechea na sehemu ya kutwa ya uleaji wa watoto, ikiwa na miundombinu ya michezo ya watoto yenye viti vya rangi ya: bluu, njano pamoja na kijani.

Miundombinu ya michezo ya watoto katika shule ya chekechea pamoja na malezi ya kutwa yenye rangi ya njano, hudhurungi, blue kijani na nyekundu na marangi ya machungwa.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa mbele akitoa somo kwa kupitia ubao mweupe wa kuandikia kwa kutumia kalamu za rangi, akitoa somo kwa wanafunzi.

Kitabu cha shule ya msingi chenye picha na maandishi yanayoonyesha hatua na vitendo mbalimbali vya usafi, vinavyotumika kuelimishia watoto juu ya umuhimu wa usafi kwa mwili na mazingira.

Mwalimu wa shule ya msingi aliyesimama mbele ya darasa, akitoa somo kwa wanafunzi walioketi katika madawati ya mbao, wakimsikiliza kwa makini, huku wakiwa wamevalia sare za mashati ya njano na sketi za hudhurungi.

Jengo la ghorofa moja la shule ya msingi lililo na madarasa, likiwa limeezekwa kwa paa la vigae huku kuta zake zikiwa zimepakwa rangi nyeupe na kwa nje kukiwa na bustani ya maua na vimiti vifupi.

Mtihani wa shule ya msingi wa somo la hesabu linayo tumia picha za viumbe mbalimbali ili kurahisisha uwasilishaji wa somo hilo la hesabu.

Mandhari ya nje ya shule za msingi vikiwa na bembea pamoja na miundombinu mingine ya michezo ya watoto pamoja na majengo yaliyoezekwa kwa mabati mekundu na kuta zilizopakwa rangi nyeupe.

Mwalimu wa kike wa shule ya msingi aliyevalia mtandio wa samawati wenye maua yenye rangi nyeusi, akiwa anaandika ubaoni akitoa mafunzo Kwa wanafunzi ndani ya darasa hilo.

Sehemu ya ukuta yenye charti la makaratasi yenye majina ya siku, iliyobandikwa kwa ajili ya utoaji wa elimu kwa wanafunzi wa shule ya msingi.

Vitabu vya elimu ya shule ya msingi vya hadithi, vyenye rangi nyekundu, vikiwa vimewekwa katika rafu kwa ajili ya uhifadhi.

Sehemu ya darasa la shule ya msingi lililo na rafu zilizotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi nyeupe zinazotumika kuhifadhia vitabu pamoja na mafaili mbalimbali ya shule hiyo.

Sehemu ya mbele ya madarasa ya shule ya msingi, iliyosakafiwa kwa sakafu ya vigae, huku nguzo za chuma nyeusi zikiwa zimeshikilia paa.

Sehemu ya nje ya shule ya msingi ikionesha mazingira ya bustani yenye maua mafupi pamoja na miti mirefu ikiwa ipo pembeni ya barabara huku majengo ya shule yakiwa yameezekwa kwa paa na mabati mekundu pamoja na kuta zilizopakwa rangi nyeupe.

Darasa la kisasa katika shule ya msingi, likiwa limesheheni viti vya na meza vya kujitosheleza, pamoja na meza ya mwalimu projekta pamoja na michoro ya ramani pembezoni mwamkuta pamoja na mabao meusi kwa ajili ya kuandikia

Kutabu cha shule ya msingi chenye rangi ya nyekundu pamoja na picha mbalimbali zinazotoa maelezo kwa wanafunzi ili kurahisisha usomaji wao.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa mbele ya darasa lenye ubao mrefu mweusi kwa ajili ya kufundishia, akitoa mafunzo kwa wanafunzi wadogo walioketi katika madawati marefu ya chuma.

Mafaili ya rangi ya bluu, nyeusi, kijani, kijivu na nyekundu; yakiwa yamefungwa na kuwekwa juu katika rafu kwa ajili ya uhifadhi wa kumbukumbu wa shule ya msingi.

Sehemu ya mazingira ya shule ya msingi ikiwa na jengo la ghorofa lenye ngazi za rangi ya damu mzee, huku chini kukiwa na bustani ya maua mazuri ya rangi ya kijani na njano.

Kitabu cha shule ya msingi chenye picha mbalimbali pamoja na maelekezo vinavyotumika katika ufundishaji na utoaji wa elimu katika shule za msingi ili kuwasaidia wanafunzi kupata uelewa kwa urahisi.

Mwalimu wa kike wa elimu ya shule ya msingi akiwa anatoa funzo kwa wanafunzi wa shule hiyo waliovalia sare ya mashati meupe ndani ya darasa lililo na kuta za rangi ya bluu pamoja na ubao mweusi wa kuandikia.

Wanafunzi wa shule ya msingi waliovalia sare za masweta ya bluu mkoleo pamoja na suruali za kijivu, wakipita katika eneo la maegesho ya magari lililo pembezoni mwa bustani nzuri za miti na maua ya kijani.

Sehemu ya nje ya shule ya msingi, ikionyesha mazingira ya nje yenye maua pamoja na uwanja wenye nyasi fupi. Huku nyuma ya maua hayo kukiwa na jengo refu lenye madarasa, ambapo kuna michoro ya picha mbalimbali katika kuta zake.

Wanafunzi wa sekondari wa jinsia ya kike wakiwa wameketi katika viti na meza, wakivalia sare za masweta mekundu, mashati meupe na sketch za bluu wakifanya mtihani.

Walimu wa shule ya sekondari wakifungasha mitihani katika bahasha maalumu za kahawia zilizopo juu ya meza nje ya majengo ya shule hiyo yaliyo na rangi ya nyeupe pamoja na kijivu.

Jengo la ghorofa moja la shule ya sekondari lililo na madarasa, ikiwa limeezekwa kwa paa la bluu huku kuta zake zikiwa zimenakshiwa kwa marumaru zinazong'aa.

Walimu wa jinsia ke na me wa shule ya sekondari wakiwa ofisini wameketi katika ya meza thamani wakisahihisha madaftari yaliyo juu ya meza hiyo.

Jengo refu la shule ya sekondari lenye madarasa, yaliyo na madirisha ya vioo, huku nje kukiwa na vimbweta vilivyotengenezwa kwa siminti, kwa ajili ya wanafunzi kujadiliana.

Kitabu cha somo la kemia cha shule ya sekondari chenye rangi ya machungwa na samawati chenye picha ya mkemia akiwa ndani ya maabara ya kemia.

Jengo la shule ya sekondari yenye madarasa, likiwa limeezekwa kwa paa la bluu. Huku mazingira yake ya nje yakiwa yametengenezwa kwa vigae, na kuwekwa maua katika vyungu na vilivyoko mbele ya jengo hilo.

Mwalimu wa shule ya sekondari, akitumia muundo wa mfano wa mfumo wa chakula wa binadamu, uliobandikwa katika ubao mweusi kutoa maelekezo kwa wanafunzi kwa ajili ya mafunzo ya vitendo.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa ndani ya ofisi akisahihisha madaftari ya wanafunzi, huku ofisi hiyo ikiwa na samani mbalimbali kama vile: meza, viti, ubao mweusi pamoja na ubao wa matangazo.

Walimu wa shule ya sekondari wakiwa ofisini wa kisaisha madaftari ya wanafunzi yaliyopo juu ya meza iliyo mbele yao, huku nje ya majengo hayo wanafunzi waliovalia sare ya bluu wakiwa wameketi chini ya mti.

Uchanganyaji wa kemikali mbalimbali katika maabara ya kemia kwa ajili ya utoaji wa mafunzo ya elimu ya shule ya sekondari kwa wanafunzi.

Sehemu ya maabara ya sayansi ya shule ya sekondari, ikiwa na meza ndefu za kufanyia uchunguzi wa kisayansi, zilizounganishwa na mfumo wa maji pamoja na mifumo ya utoaji wa moto.

Maabara ya kisasa ya masomo ya sayansi, iliyosheheni meza zilizounganishwa na mifumo ya maji pamoja na mifumo ya nishati joto, kwa ajili ya uchunguzi wa kisayansi kwa wanafunzi wa sekondari.

Wanafunzi wa shule sekondari wakiwa wameketi katika viti na meza wakifanya mtihani huku wakisimamiwa na wasimamizi wa kike na wa kiume, mbele ya darasa kukiwa na meza ndefu yenye bahasha za bluu kwa ajili ya uhifadhi wa mitihani hiyo.

Eneo la shule ya sekondari ya mabweni, likiwa na majengo ya kuta za kahawia zilizoezekwa mabati ya kijani, huku nje kukiwa na eneo la kuanikia nguo lenye kamba zilizoanikwa nguo za sare ya samawati.

Makabidhiano ya bahasha za bluu, baina ya walimu wa sekondari, zilizotoka katika makasha ya kahawia ndani ya kontena jeupe.

Jengo la ghorofa moja lenye vyumba vya madarasa kwa ajili ya utoaji wa elimu ya sekondari lenye kuta zilizo nakshiwa kwa vigae pamoja na uwanda wake wa mbele uliotengenezwa kwa talizo na maua yaliyowekwa katika vyungu nje ya jengo hilo.

Wanafunzi wa kike wa shule ya sekondari wakiwa ndani ya maabara yenye kuta za rangi ya machungwa, meza pamoja na rafu zilizotengenezwa kwa chuma na kuwekwa vitabu mbalimbali kwa ajili ya usomaji wa wanafunzi hao.

Walimu wa shule ya sekondari wa jinsia ya kike na kiume wakiwa mbele ya darasa wakithibitisha mitihani ya darasa la sekondari iliyofungwa katika bahasha za kijani tayari kwa ajili ya kufanya mitihani hiyo.

Kitabu cha shule ya sekondari cha somo la biolojia. Kikiwa na rqngi ya njano pamoja na kijani, huku kikiwa na picha ya wa macho, akimpima mgonjwa wa macho kwa kifaa maalumu cha upimaji.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wa jinsia ya kike, wakiwa wameketi katika viti na meza, wakivalia sare za masweta mekundu, mashati meupe pamoja na sketi za bluu, wakifanya mtihani.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa anachagua vitabu vilivyopangwa katika rafu ndani ya darasa kwa ajili ya ufundishaji wa wanafunzi.

Chumba cha bweni katika shule ya sekondari yenye vitanda vya gorofa za chuma ilivyo na magodoro yaliyo tandikwa kwa mashuka meupe yenye maua katikati, kukiwa na meza na kiti hukukuta zake zikiwa zipakwa rangi ya samawati.

Jengo kubwa la maabara ya kisasa katika shule ya sekondari lenye madirisha mapana kwa ajili ya upitishaji wa hewa, na meza ndefu zilizounganishwa na mifumo ya maji pamoja na nishati joto kwa ajili ya uchunguzi wa kisayansi.

Sehemu ya bweni la shule ya sekondari, lililo na kuta zilizopakwa rangi ya bluu, pamoja na vitanda na gorofa ya vitanda vitatu, vilivyotandikwa kwa mashuka ya rangi ya pinki.

Sehemu ya darasa la shule ya sekondari lenye vifaa maalumu vya kisasa kama vile: kompyuta za mpakato, ubao mweupe wa kuandikia, projekta pamoja na viti vya bluu na samani za meza ndefu.

Maabara ya kisasa ya masomo ya sayansi katika shule ya sekondari, ikiwa na meza za kisasa zenye mifumo ya maji pamoja na mifumo ya utoaji nishati ya joto, kwa ajili ya uchunguzi wa kisayansi.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wa chuo kikuu wakiwa wamekaa katika darasa la mhadhara wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao akiwasilisha somo.

Mhadhiri wa chuo kikuu akiwa anatoa somo mbele ya darasa akitumia kifaa cha projekta kufundishia somo hilo, huku wanafunzi wakiwa wameketi katika viti wakimsikiliza kwa makini wakiwa wamevalia sare za bluu na nyeupe.

Kundi la vijana wa kiume wenye ujuzi wa kimakinikia katika moja ya gari lililoharibika wakifanya matengenezo na kujifunza zaidi kwa vitendo.

Mhadhiri wa chuo kikuu akiwa darasani akitoa somo kwa wanafunzi walioketi katika viti na meza ndani ya darasa kubwa lenye vioo vya kisasa pamoja na taa zinazotoa mwanga angavu.

Wanafunzi wa chuo cha kinyozi na ususi wakiwa katika mafunzo ya vitendo kwa moja ya wateja ambaye amekaa akisubiri anyolewe.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa kike na wa kiume wakiwa ndani ya jengo la muhadhara lenye viti vyekundu, wakimsikiliza mhadhiri aliyekuwa mbele akitoa somo kwa kutumia projekta.

Mhadhiri wa chuo kikuu wa kike, akiwa ndani ya chumba cha muhadhara, chenye wanafunzi waliokaa katika meza na madawati yaliyounganisha, wakimsikiliza wakati akitoa somo.

wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na wa kiume, wakiwa wameketi katika darasa kubwa lenye viti na meza, wakisikiliza somo linalotolewa.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wanafanya majadiliano kwa kutumia kompyuta mpakato, iliyopo juu ya meza ndani ya chumba cha mafunzo chenye mapazia ya rangi ya udongo pamoja na kijivu.

Mkufunzi wa chuo cha tehama akitoa mafunzo kwa wanafunzi walioketi mbele ya kompyuta za mezani wakimsikiliza kwa makini.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na wa kiume, wakiwa wameketi katika meza ya kijani, juu pakiwa na kompyuta za mpakato ,na madaftari, wakijadili na kunakili yale wanayoyajadili.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamekaa wanajisomea wenyewe ndani ya chumba maalum cha kujisomea, huku wengine wakitumia kompyuta mpakato kusoma na kunakili waliyoyasoma katika madaftari.

Mhadhiri wa chuo kikuu akiwa mbele ya darasa kubwa lililojaa wanafunzi, akitoa somo kwa wanafunzi hao huku wakiwa wanamsikiliza kwa makini, ikiwa wamejikinga kwa kutumia maski za mdomoni na puani.

Mhadhiri wa chuo kikuu akiwa mbele ya darasa akitoa funzo kwa wanafunzi walioketi katika meza ndefu zenye rafu na kompyuta za mezani juu yake wakimsikiliza kwa makini.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa katika majadiliano ya pamoja wakiwa wameketi katika meza ya chuma ya kijani, wakitumia kompyuta katika majadiliano yao.

Mhadhiri wa chuo kikuu akiwa mbele ya darasa akitoa somo kwa kutumia projekta kwa wanafunzi walioketi katika viti na meza, wakimsikiliza kwa makini ndani ya moja ya vyumba vya chuo hicho.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliovalia sare za suti, wakiwa wameketi katika viti na meza wakifanya mtihani ndani ya bwalo kubwa lenye taa za kisasa.

Wanafunzi wa chuo kikuu, wakiwa wameketi katika makundi ndani ya jengo la chuo lenye rafu zilizojazwa vitabu mbalimbali, wakifanya majadiliano, huku mbele pakiwa na projekta inayotoa maelekezo.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wamevalia sare ya masweta ya samawati pamoja na mashati meupe, wakiwa wameketi katika viti yenye meza juu wakimsikiliza mwadhiri akitoa somo kwa kutumia projekta.

Mkufunzi wa chuo kikuu wa kike, akiwa ndani ya ofisi za chuo hicho, ambayo ina samani zilizotengenezwa kwa mbao pamoja na vitabu, magazeti, kompyuta mpakato na vifaa vingine vya uandishi.

Mkufunzi wa chuo kikuu aliyesimama mbele ya darasa, akitoa somo kwa wanafunzi waliokaa wakimzunguka ndani ya darasa. Lenye kuta za rangi nyekundu pamoja na njano ikiwa na matangazo na chaki mbalimbali pamoja na ubao ajili ya kufundishia.

Wanafunzi mbalimbali wa chuo kikuu wakiwa wameketi katika bwalo kubwa, la kujisomea lenye kamera, viti na meza za kisasa kwa ajili ya kujisomea.

Wanafunzi wa kike wa chuo cha urembo waliovalia fulana za machungwa na nyeusi, wakiwa wanamsikiliza mkufunzi aliye mbele ya darasa akitoa funzo.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi katika meza ya kijani wakiwa wanajadiliana na kunakili yale waliojadiliana huku wengine wakitumia kompyuta mpakato kupata maudhui wanayoyahitaji.

Wanafunzi wa chuo kikuu, wakiwa wanarusha kofia juu, kama sehemu ya kusheherekea kuhitimu kwao kwa mafunzo yao ya elimu ya juu. Huku wakiwa wamevalia majoho meusi yenye utepe mwekundu na bluu.

Mhadhili wa chuo kikuu akiwa amesimama mbele ya darasa, lililo na wanafunzi wengi wanaomsikiliza kwa makini ndani ya darasa lililosheheni vmbinu mbinu mbalimbali kwa ajili ya utoaji wa mafunzo hayo kama vile ubao mweupe, ambao mweusi wa chachi matangazo pamoja na viti

Wanafunzi wa chuo kikuu wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa katika moja ya mafunzo ya maswala ya kieletroniki. Wakitumia kompyuta mpakato kwa ajili ya majadiliano hayo.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wa vyuo vikuu, wakiwa katika majadiliano ya masomo yao, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya majadiliano hayo kama vile madaftari, kompyuta za mpakato na kalamu.

Wanafunzi wa kike wa chuo kikuu wakiwa katika moja ya hosteli zao zenye vitanda vya gorofa wenye kutengeneza kwa mbao pamoja na makabati ya rangi ya kijani yenye rafu maalum kwa ajili ya kuhifadhi wanguo.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu, wakiwa wanafuatilia masomo yao katika kompyuta za mpakato na zamezani, kama sehemu ya mafunzo yao.

Mhadhiri wa chuo kikuu akiwa mbele ya darasa lililo na wanafunzi wengi walioketi katika viti na meza, wakimsikiliza kwa makini ndani ya darasa lililosheheni miundombinu mbalimbali ya utoaji wa mafunzo kama vile ubao mweupe, ubao mweusi wa chaki, matangazo mbalimbali pamoja na viti

Mkufunzi wa elimu ya chuo kikuu akiwa anatoa somo kwa kutumia projekta, katika darasa la wanafunzi waliovalia mavazi ya rangi mbalimbali.

Mhadhiri wa chuo kikuu, akiwa mbele ya darasa lenye wanafunzi wa jinsia ya kike na ya kiume, akitoa funzo. Huku darasa hilo likiwa limetengenezwa kwa kuta za alumni, zenye rangi ya kahawia na fito nyeupe.

Wanafunzi wa chuo ya masomo ya elimu akiwa katika mafunzo ya vitendo katika moja ya shule wakifundisha wanafunzi waliovalia sare za uzurungi pamoja na mashati ya njano.

Wanafunzi wa chuo kikuu waliovalia sare za masweta ya samawati pamoja na mashati meupe wakiwa darasani wakimsikiliza mkufunzi akitoa somo kwa kutumia projekta iliyopo mbele yao.

Mkufunzi wa chuo kikuu akiwa amesimama mbele ya darasa, akitoa funzo kwa wanafunzi walioketi katika viti wakimsikiliza kwa makini ndani ya darasa lililo na kuta nyeupe na za rangi ya chungwa.

Wanafunzi wa chuo kikuu wa kike na wa kiume wakiwa wamekaa wakisikiliza somo linalofundishwa mbele yako, na kisha kunakili maelezo hayo katika madaftari kwa kutumia kalamu.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa ndani ya bwalo kubwa lenye uwazi, wakiwa wameketi katika viti vyenye sehemu ya kuandika wakifanya mtihani.

Wanafunzi wa mafunzo ya elimu ya ufundi na ufundi stadi, wakiwa katika darasa ambalo pia ni Karakana. Wakipata mafunzo yao juu ya utengenezaji wa vifaa mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi na ufundi stadi wakiwa katika maonyesho wakionyesha mtambo wenye mfumo mbalimbali ambao husaidia katika urahisishaji wa utendaji kazi wa kazi mbalimbali.

Wanafunzi wa mafunzo ya elimu ya ufundi na ufundi stadi wakiwa wanapata mafunzo yao juu ya utengenezaji wa vifaa vya kieletroniki kama vile simu kwa kutumia vifaa maalumu vilivyopo katika meza zao.

Mwanafunzi wa elimu ya ufundi na ufundi stadi aliyevalia sarakwili la bluu mkoleo akiwa katika mafunzo yake ya utengenezaji wa vifaa vya umeme kama vile simu.

Wanafunzi wa elimu ya mafunzo ya mafunzo ufundi stadi, wakiwa darasani wakipatiwa mafunzo mbalimbali, nao wakinakili mafunzo hayo kwa kutumia kompyuta mpakato pamoja na kuandika katika madaftari.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi na ufundi stadi, wakiwa wanapata mafunzo ya utengenezaji wa vifaa vya eletroniki, kwa kutumia vifaa maalumu vilivyoko katika kisanduku cha samawati.

Mwanafunzi wa mafunzo ya ufundi stadi, aliyevalia sarapili maalumu la mafunzo hayo. Akiwa anatoa maelezo juu ya matumizi ya tarakilishi maalumu ya utunzaji wa nishati.

Mkufunzi wa mafunzo ya ufundi na ufundi stadi, akiwa anatoa maelekezo ya utengenezaji wa samani za mbao, mbele ya wanafunzi wa darasa hilo wanaomsikiliza kwa makini.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi na ufundi stadi, wakiwa katika moja ya mafunzo yao juu ya utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki, ndani ya darasa lao.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi na ufundi studi wakipatiwa mafunzo ya utengenezaji wa vifaa vya kieletroniki kama vile simu kwa kutumia mfumo wa umeme.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi na ufundi stadi waliovalia sare za makoti ya bluu mkoleo wakiwa wanamsikiliza kwa makini mkufunzi wao aliyevalia vazi jeupe akitoa maelekezo kwao.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi na ufundi stadi wakiwa katika mafunzo ya utengenezaji wa kompyuta mpakato, katika moja ya karakana wakipata mafunzo yao.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi na ufundi stadi, wakiwa katika moja ya karakana ,wakiwa wanapata mafunzo ya utengenezaji wa vifaa mbalimbali kwa kutumia umeme.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi na ufundi stadi, wakiwa wanapata mafunzo ya utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki, huku wakiwa wamevalia sare za bluu mkoleo.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi na ufundi stadi, wakiwa katika shughuli mbalimbali za mafunzo hayo juu ya utengenezaji wa vifaa mbalimbali, kwa kutumia vifaa maalumu vilivyopo katika meza.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi stadi wakiwa katika darasa, wakipata elimu juu ya utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki kwa kutumia vifaa maalumu viliopo katika kasha la bluu.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi na ufundi stadi wakiwa wanatengeneza kifaa cha kielektroniki aina ya simu kwa kutumia vifaa mbalimbali vilivyopo katika kisanduku cha samawati kama sehemu ya mafunzo yao.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi na ufundi stadi, wakiwa ndani ya karakana ya upigaji rangi wakipokea mafunzo ya upigaji rangi, huku wakiwa wamevaa vifaa vya kujikinga kama maski ya puani na mdomoni, pamoja na masarapwili ya kukinga mwili kutokana na rangi.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi na ufundi stadi katika ndaki ya uhandisi, wakiwa wanapewa mafunzo ya utengenezaji wa majengo.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi stadi wakiwa darasani, wakipata mafunzo ya utengenezaji wa kifaa cha kieletroniki aina ya simu kama sehemu ya mafunzo.

Wanafunzi mbalimbali wa masomo ya ufundi na ufundi stadi, wakiwa wameketi katika viti nyuma ya meza nyeupe, wakiwa ndani ya darasa wakifatilia somo, linalofundishwa na mkufunzi aliye mbele.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi na ufundi stadi wakiwa katika mafunzo ya vitendo ya uchomeleaji wa chuma kwa kutumia nishati ya moto mkali, huku wakiwa wamevalia vifaa maalumu vya ukingaji.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi na ufundi stadi, wakiwa wanapata mafunzo ya utumiaji wa programu mbalimbali za tarakilishi, ndani ya maktaba maalumu ya kompyuta.

Mwanafunzi wa kike wa mafunzo ya ufundi na ufundi stadi, akiwa katika chumba cha maabara na mashine akiwa anapata mafunzo yake ya utengenezaji wa mashine hizo.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi na ufundi stadi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya mekaniki juu ya utengenezaji wa magari, katika karakana ya magari.

Mwanafunzi wa mafunzo ya ufundi na ufundistadi aliyevalia Sarawili ya samawati iliyokolea na mabuti ya ngozi akiwa ndani ya gari akitengeneza, kama sehemu ya mafunzo yake.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi na ufundi stadi, wakiwa katika maabara ya komputa wakipatiwa mafunzo na mkufunzi aliyesimama, katikati ya darasa hilo akitoa maelekezo.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi na ufundi stadi, wakiwa katika maabara ya kompyuta, wakipata mafunzo yao, huku wakiwa wanasimamiwa na msimamizi aliyesimama na kuvaa barakoa nyeusi.

Wanafunzi wa mafunzo ya ufundi na ufundi stadi waliovalia sarawili ya rangi za samawati mkoleo pamoja na kijani, wakiwa wanapatiwa mafunzo jinsi ya utumiaji wa kompyuta ya mezani.

Mkufunzi wa mafunzo ya ufundi na ufundi stadi aliyevalia sara kwili la kijani akitoa maelekezo kwa wanafunzi wa mafunzo hayo juu ya matumizi ya tarakilishi katika darasa.

Mwanafunzi wa mafunzo ya ufundi na ufundistadi aliyevalia kofia ya kijivu pamoja na shati jeupe, akiwa katika sehemu ya mafunzo yake ya utengenezaji wa tarakilishi, akiwa ameifungua sehemu ya nyuma.

Mkufunzi wa mafunzo ya ufundi na ufundi stadi, akitoa maelekezo kwa wanafunzi wa mafunzo hayo, waliovalia sare za bluu mkoleo, juu ya matumizi ya kifaa kilichopo mezani.

Mwanafunzi wa masomo ya ufundi na ufundi stadi akiwa amevalia ovalori la rangi ya nyeusi akiwa katika mafunzo yake akijifunza kutumia mashine iliyoko mezani.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi na ufundi stadi wakiwa wanapokea mafunzo kutoka kwa mkufunzi wao, jinsi ya upigaji rangi katika vyombo mbalimbali ndani ya darasa maalumu.